Muuguzi akiwa amevalia nguo rasmi za hospitali akimuhudumia mgonjwa, huwakilisha utoaji wa huduma za afya kwa kiwango cha juu. Mazingira ya kliniki, vifaa vya kisasa na taaluma, vinadhihirisha umuhimu wa matunzo bora, usafi na usalama katika kuhakikisha afya na ustawi wa mgonjwa.

Vifaa vya hospitali vinavyotumika kumpima mgonjwa, kuakisi matumizi ya teknolojia katika utambuzi wa matatizo ya kiafya, muundo wa chumba, usafi wa mazingira na mashine zinazotumika, zinaonesha viwango vya huduma na ubora wa miundombinu ya tiba katika taasisi za kiafya.